Wauguzi wawili wakihudumia watoto wachanga katika wodi ya watoto Njiti. Njiti yenye vifaa vya afya na inkubeta . Wauguzi hawa wawili waliovalia sare zao za samawati na rangi ya amani.

Mtoto amesimama mbele ya jengo lililoporomoka akiwa na huzuni huku akiangalia mabaki ya uharibifu makubwa, akiwa amesimama kwenye jiwe, akiwa ameinua mkono wake wa kushoto, akiwa ameekelea mkono wa kulia chini wa mkono wa kushoto.

Wanaume watatu wamevaa barakoa na wako katika mazungumzo. Mmoja wao akiwa amevaa koti jeupe la maabara na anaonekana kuelezea jambo kwa ishara ya mkono. Nyuma yao kuna maboxi mengi yaliyoandikwa unga waje na nembo ya UNICEF, ikiwashiriwa usambazaji wa misaada ya chakula.